Hawa ni watu wanafanyakazi na kampuni ya stima. Wamevalia sare ambazo zinafanana za kazi. Wako na ngazi ambayo imesaidia mmoja kupanda juu ya kikingi, mwenzake amemshikilia hapa chini. Kando kuna majumba na miti mikubwa.

Huyu ni tembo ambaye amelazwa chini na walinzi wanajaribu kumbeba ili wamuondoe aliko kumpeleka mahala kwingine. Watu wamevalia nguo sare zinafanana ni wale wanafanya kazi katika mbuga hii.

Hii ni kundi la watu ambao wlaikuwa wanasafisha mitaro na mito. Wameinua mikono yao ishara ya kufurahia kazi ambayo wamekuwa wakifanya. Nyumba za mabati ziko nyuma yao na wengine wako na mwavuli.

Huu ni ukumbi wa maonyesho wa michezo mbali mbali ya kuigiza. Umejengwa ukiwa mkubwa sana ili kubeba watu wengi. Watu waliowemo ndani wanafanya mazoezi yao bila wengine kuwatazama.

Hii ni maabara ya tarakilishi. Wanafunzi wameketi wakitazama tarakilishi zilizo mbele na zimefunguliwa. Nyuma kuna mwalimu ambaye anawatazama kuona jinsi ambavyo wanasoma. Mbele kuna karatasi ambayo imewekwa mezani.

Hawa ni watu ambao wamepanda mlima. Wamebeba mifuko migongoni mwao wengine wamesimama vizuri wengine wamechoka sana wanashindwa na safari. Nyuma yao kuna msitu mkubwa ambao imehifadhiwa.

Hawa ni wanyama pori wanaitwa twiga. Wako katika mbuga la wanyama . Wamezingirwa na miti mirefu na mingine mifupi . Wanajulikana kwa urefu na urembo wao. Wao hula matawi.

Huyu ni mtu ambaye amesimama nje ya nyumba iliyojengwa na udongo ikawekwa paa la nyasi. Nyuma kuna miti mirefu sana ya kiasili ambayo imepandwa. Mlango haujafungwa.

Hawa ni wanyama pori. Wako katika mbuga la wanyama. Wanaitwa twiga, wanajulikana kwa urefu wao na urembo. Wao hula majani ya miti. Wako pahali ambako pako na nyasi nyingi.

Hawa ni watu ambao wako ndani ya mto. Wanasafisha uchafu ambao watu wametupa. Wanavuruta wakitoa ndani ya mto ili maji yaweze kutembea vizuri.

Huu ni mto ambao umepita katikati mwa kitongoji duni. Uko na maji machafu sana. Nyumba zimejengwa karibu na ukingo. Kando yake kuna mimea ambayo inamea.

Huyu ni myamapori anayeitwa punda milia, yuko katika mbuga la wanyama, amezingirwa na miti mingi mikubwa na nyasi nyingi pia. Amesimama peke yake huku akiyatazama pahala pamoja.

Huyu ni mnyama wa pori anaye itwa twiga, anajulikana kwa urefu wake na urembo wake, yeye hula matawi ya miti. Yuko katika mbuga la wanyama, nyuma yake kuna majumba kubwa ambayo yanaonekana.

Hawa ni wanyamapori wanaitwa tembo. Wako katika hifadhi ya wanyama. Wako na walezi wao ambao wamevalia sare zinafanana. Wananyweshwa maziwa kwa kutumia chupa maalum ambayo imetengezwa. Nayo kuna miti mikubwa.

Hawa ni wanyamapori wanaitwa vifaru. Wako katika mbuga la wanyama. Wanatembea. Wanavuka barabara. Kando yao kuna miti mikubwa na nyasi ambayo imekauka.

Huyu ni mtu ambaye anachotelea maji kwa chupa na mitungi. Yuko karibu na mti ulio na maji chafu sana na takataka. Ng'ambo nyingine kuna watu wamesimama karibu na nyumba duni.

Hawa ni watu ambao wanapanda mlima. Wamevalia sare ambazo zimefanana. Mwingine ameachwa nyuma. Mwingine amechoka sana, ameshikiliwa ili aweze kupanda mlima wamalize pamoja.

Hawa ni wanyama pori wanaoitwa vifaru. Wako katika mbuga la wanyama. Wanatembea wakitafuta chakula, nyuma yao kunaonekana majengo makubwa ambayo yako katika jiji.

Hawa ni wanyama wa pori. Wanaitwa nyati. Wako katika mbuga la wanyama. Wameingia ndani ya mto ambao umepitia humo katikati. Nyuma yao kuna uwanja ambao hauna chochote na kichaka.

Hii ni hifadhi ya wanyama. Iko na miti mingi sana. Huyu ni mnyama wa pori anaitwa tembo. Ananyweshwa maziwa kwa kutumia chupa na mlezi wake ambaye amevalia kofia na sare za kazi.

Hawa ni wanyama wa pori. Wanaitwa simba. Wanajulikana kwa ukali wao wa kula nyama. Wako katika mbuga la wanyama. Wamesimama peke yao wakiwa wawili, huku wakionekana kusubiri jambo fulani.

Hawa ni wanafunzi ambao wametembea katika mbuga la wanyama. Wamevalia sare zimefanana. Wamesimama kando ya mti ulio mkubwa huku wakitazama mnyamapori anayeitwa tembo akikula. Vumbi iko mingi.

Huyu ni Simba ambaye Yuko katika hifadhi ya wanyama. Amezingirwa na ya la seng'eng'e asitoke aliko. Ameketi peke yake. Nyuma yake kuna miti mikubwa ambayo inampa kivuli.

Hapa ni pahala pazuri sana, pako na utulivu mkubwa. Nyasi imepandwa na kukatwa kwa utaratibu mkubwa sana. Miti ni mingi, imechanganyikana ya kisasa na ya kiasili.

Hawa ni wanyama pori wanaoitwa tembo, wako katika mbuga la wanyama wakitembeatembea kwa barabara. Kando yao kuna gari la utalii ambalo linatembea, kuna maji yaliyokando pia ya wao kunywa.

Hawa ni watu ambao wanatumbuiza watu kwa nyimbo za kiasili. Wako chini ya hema. Kando kuna miti mikubwa ambayo imepandwa. Wamevalia sare ambazo zinafanana. Kuna watu ambao wameketi chini wakiwatazama jinsi ambavyo wanaimba.

Huyu ni mnyamapori anayeitwa ngiri. Yuko katika hifadhi ya wanyama. Amelala mchangani. Amewekewa ua la seng'enge asitoke nje.

Hii ni jaa la taka ambalo liko karibu na mtaro wa maji chafu. Kuna wanyama ambao wanafatufa chakula katika jaa hili. Kando kuna nyumba ambazo zimejengwa na matope.

Huyu ni nyani ambaye ameketi peke yake akila. Kando yake kuna mamboga ambayo yamewekwa hapo kama chakula chake. Ameketi pekeake huku akitazama mbele aone kama atapata chakula.

Hawa ni wanyama wa porini, wanaitwa vifaru wako katika mbuga la wanyama nyuma kuna miti mikubwa sana mbele kuna nyasi iliokauka.

Huyu ni mnyama wa porini, anaitwa chui, yuko katika mbuga la wanyama. Yuko na madoadoa mzuri sana mwilini ambayo ni ya kuvutia. Yeye hula nyama.

Hawa ni wanyama wa pori wanaitwa vifaru. Wako katika mbuga la wanyama. Mbele yao kuna mimea ambayo imemea. Wanatembea wakitafuta kitu ambacho wanaweza wakala.

Hawa ni watu ambao wamevalia sare zinazofanana. Wamevishika vifaa vya kusafisha. Wanasafisha mto na kutoa takataka ambazo zimetupwa ndiposa maji yaweze kupita vizuri. Kando kuna nyumba ambazo zimejengwa na babati.

Huyu ni mtu ambaye anapika katika mazingira ambayo ni machafu sana. Mahala hapa pamemwagwa taka za aina mbalimbali. Kando pia kuna kitongoji duni ambacho ni kikubwa sana. Kuna mimea ambayo inamea pia.

Hawa ni wanyama wa pori. Wako katika mbuga la wanyama. Wao hula nyasi. Nyuma yao kuna jiji kubwa.

Hii ni lori ambayo imebeba takataka. Juu yake kuna watu ambao wamebebwa pia. Kando kuna jumba kubwa ambalo linaendelea kujengwa. Kuna mti pia pande nyingine.

Huyu ni mnyama pori, anaitwa chui. Yuko katika mbuga la wanyama. Mbele yake kuna kisima cha maji, nyuma kuna nyasi na kibao kikubwa kiko na maandishi. Kuna mti mkubwa ambao pia umepita hapo.

Hawa ni watu ambao wamevalia sare zinafanana. Wako katika mto wakiisafisha uchafu ambao umetupwa hapo ndiposa maji yaweze kutembea vizuri. Kando yao kuna nyumba ambazo zimejengwa na pahala pametupwa taka.

Hawa ni wanyama wa pori, wanaoitwa punda milia. Hujulikana kwa umbali kwa sababu ya maumbile yao. Yako katika mbuga la wanyama. Nyuma yao kunaonekana majumba mengi. Wako karibu na mtaa mkubwa.

Hawa ni wanyama wa pori wanaoitwa simba. Wanajulikana kwa ukali wao. Wako katika mbuga la wanyama. Nyuma yao kuna miti mikubwa. Mbele kuna nyasi.

Hawa ni wanyama wa pori, wanaitwa pundamilia, wako katika mbuga la wanyama. Hapa kuna nyasi ambayo imekauka na nyingine ingali mbichi, wanaendelea kukula.

Huyu ni mnyama wa pori anayeitwa simba. Anaonekana amelazwa hapa. Mbele yake kuna askari amabaye ameshika bunduki kana kwamba ni yeye amempiga risasi. Yuko nje ya boma. Ametoka kwenye mbuga la kuhifadhi.

Hawa ni watu ambao wamevalia sare ambazo zimefanana na viatu zinafanana. Wako ndani ya mto na husafisha ndiposa maji yaweze kutembea vizuri bila kukwamakwama.

Hiki ni kikundi cha watu ambao wamevalia sare zinafanana za kiasili. Wanaimba pamoja. Wako katika ukumbu wa miadhara. Viti havina watu.

Huyu ni mnyamapori anaitwa nyati. Yuko katika mbuga la wanyama. Amesimama pahali pekee yake uku akitazama mbele. Nyuma yake kuna miti ambayo imekauka.

These are wild animals, specifically a giraffe. They are in an animal park. There are people who have come to visit them. Some are giving them food, others are standing aside looking at them.

Hawa ni wanyama wa pori wanaitwa twiga. Wanajulikana kuwa warefu zaidi ya wanyama wote . Wao hula nyasi. Wako katika mbuga la wanyama.

Huyu ni mnyama wa pori. Anaitwa chui. Amefungua mdomo wake. Ni mrembo sana lakini ni mkali. Yuko katika mbuga la wanyama. Amefungiwa peke yake.

Huyu ni mnyama wa porini anayeitwa chui. Ni mrembo sana. Yuko katika mbuga la wanyama. Ameketi huku akitulia.

Huu ni mto ambao umepitia karibu na kitongoji duni. Kando yake kuna watu ambao wanaendelea kusafisha nguo. Pia kuna nyumba ambazo zimejengwa karibu sana na mto.

Huyu ni mnyama anayeitwa mamba. Yuko katika ziwa kubwa. Kwenye ufuo kuna mchanga na mawe. Anapenda kukaa kwa maji sana.

Hawa ni watu ambao wanapanda mimea mbalimbali, mmoja anonekana akinyunyizia maji akitumia mtungi. Mwingine naye anaonekana kupalilia na mikono yake. Nyuma yao kuna miti ambayo imemea.

Huyu ni mnyama wa pori anaitwa nyani, amesimama juu ya mti. Anatafuta chakula chake chakula. Yeye huwa anakula majani ya miti.

Huyu ni ndege anayeitwa korongo taji. Yuko katika hifadhi ya wanyama. Amefungiwa na mlolongo kiungo ili asitoke. Mle ndani kuna mahala pa kunywa maji. Pia kuna mti.

Hii ni mbuga la wanyama, hapa tunawaona tembo wawili. Mmoja wao anasaidiwa kupewa maziwa na mlezi wake .Kando Kuna watu ambao wanawaangalia.

Hizi ni gari za uchukuzi ambazo zimeegezwa katika kituo cha kuegeza magari, zimewekwa zikiwa mingi kwa foleni. Kuna askari wa trafiki ambaye amesimama akiongea na mtu mmoja. Kando ni jumba kubwa na nyuma pia kuna miti.

Hii ni basi ambayo imeegeshwa katika kituo cha kuegesha magari aina ya basi . Kwa dirisha kuna kibao ambacho kimewekwa kuonyesha nauli na iendako. Watu wanapita kando yake wakienda shughuli zao. Nyuma yake kuna mti mkubwa.

Hii ni barabara kuu ya jiji. Kuna magari mengi ya kibinafsi na hata matatu. Kunao askari wa trafiki ambao wamevalia sare za kazi. Katikati mwa barabara kuna matatu kubwa. Kando yake kuna mti mkubwa na jumba kubwa na watu ambao wameketi kando.

Hizi ni gari aina ya matatu zilizo egezwa katika kituo cha kuegesha magari ya uchukuzi. Mabao yamewekwa juu kuonyesha iendako na nauli yake. Kuna watu ambao wanapita barabarani. Kando iko majumba makubwa ambayo yako na mabango tofauti tofauti.

Hapa ni pahali pa kuegesha magari aina ya matatu. Hii ni gari ambayo iliengeshwa hapa. Juu yake kuna kibao cha kuonyesha iendako na nauli. Mfanyikazi amesimama kando akiongea na mtu mwingine. Mbele kuna magari mengi ambayo yamengingoja watu waingie.

Hii ni gari ya matatu iliyogeshwa katika kituo cha kuegesha magari, kuna watu wengi ambao wanasukumana kuingia kwenye gari, wengine wamesimama na wamebeba mizigo. Nyuma yake kuna mti mkubwa ambao umeonekana. Matatu imepambwa kwa rangi mingi sana.

Hili ni gari la uchukuzi lililoegezwa katika kituo cha kuegeza magari mbele ya jumba kubwa. Kuna watu ambao wameketi nje na mizigo wengine wanaendesha mkokoteni.

Hii ni barabara mojawapo ya jiji, iko na magari mengi na askari wa trafiki ambao wanaangalia magari huku wakiyasimamisha. Kuna watu wa pikipiki ambao wanapita. Gari zinaenda pande tofauti tofauti. Mti mkubwa na jumba kubwa ziko kando.

Hii ni matatu iliyoegeshwa katika kituo cha kuegesha magari cha matatu. Juu yake iko mabao ya kuonyesha iendako na nauli, imewekwa sanduku na miti zilizochongwa juu. Mlangoni kuna mtu ambaye amesimama akizungumza. Nyuma kuna jumba kubwa.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya matatu. Kuna magari ya matatu ambayo yameegeshwa hapa. Kando yake kuna majumba makubwa ambayo yamezingira. Barabarani, kuna watu ambao wanapita, wengine wamevalia sare za wafanyikazi wa matatu.

Hii ni gari aina ya matatu iliyoegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Kibao kikubwa kimewekwa cha kuonyesha iendako na nauli. Karibu na mlango, kuna mtu ambaye amesimama huku akiita wengine. Kando kuna watu ambao wanatembea wakienda shughuli tofauti.

Hii ni barabara kubwa iko na magari mengi ya aina zote, mbele kuna watu ambao wanatembea mguu. Kando nanyumba kubwa kubwa zimejengwa na daraja ya kupitia.

Hizi ni gari za uchukuzi aina ya matatu zilizoegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Ziko katikati mwa barabara. Kando pande zote kuna miti na jumba kubwa. Katikati kuna watu ambao wamesimama huku wakizungumza.

Hii ni basi iliyoegeshwa katika kituo cha kuegesha magari ya uchukuzi. Basi limesimama hapa. Kando yake kuna matatu. Kibao kiko juu ya mti kinacho onyesha iendako na nauli. Watu wanapita wakienda shughuli zao. Kuna mti mkubwa sana ulio kando.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya matatu. Matatu zimeegeshwa hapa kwa pande zote. Barabara iko na shughuli nyingi sana za watu ambao wanatembea wengine wameketi kwa pikipiki wengine wamesimama. Wamezingirwa na majumba kubwa kubwa.

Hili ni gari la moshi kwenye reli. Kando yake kuna miti mikubwa. Kumewekwa ua wa seng'eng'e kuzuilia watu kupita pita.

Hii ni barabara kubwa iko na magari mengi ambayo yamesongamana. Pande nyinginye kuna watu ambao wanatembea. Kando kuna miti mikubwa ambayo imepandwa kwa utaratibu.

Hii ni basi iliegeshwa katika kituo cha kuegesha magari, kuna mtu ambaye anaingia kwenye basi, kuna kibao cha kuonyesha iendapo, kando kuna mtu ambaye ameshika kibao cha kuonyesha basi ziendako na nauli yake, kuna watu ambao wanatembelea hapo na wengine wamesimama. Nyuma yake kuna mti mkubwa sana.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya basi. Yamezigirwa na majumba kubwa kubwa. Watu wanatembea wakieda njia tofauti tofauti. Mambao yameekwa kuonyesha mahala gari linaeda na nauli yake.

Hii ni magari ya uchukuzi aina ya matatu. Yako katika barabara kuu. Yanaenda pande moja, na kuna nyingine ambazo inaenda pande nyingine. Kando kuna, majengo makubwa sana, na miti ambayo imepandwa, pia milingoti ya stima.

Hii ni gari aina ya matatu iliyoegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Ikona kibao cha kuonyesha iendako na nauli. Kando wake wanasimama wengine wanatembea tembea. Kuna jumba kubwa sana.

Hii ni basi ya uchukuzi ambayo iko katika kituo cha kuegeza magari ya uchukuzi. Nyuma yake, iko watu ambao wako na pikipiki, wamekalia wakingonja wateja na mti mkubwa sana. Mlangoni mwa basi kuna mtu ambaye amesimama huku akiangalia nyuma.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya matatu. Matatu nyingi zimeegeshwa pahala hapa. Kuna shughuli ambazo zinaendelea. Kuna watu ambao wanatembea na wengine wamesimama kando. Mbele, magari yamepangwa kwa wingi.

Hapa ni pahala pa kuegesha magari aina ya basi. Basi zimeegeshwa hapa na zimewekwa pande tofauti tofauti. Mbele kuna watu ambao wamesimama wanajadiliana. Kibao kimeekwa cha kuonyesha mahala iendako na nauli yake. Jumba kubwa limekaribia basi hizi na miti pia.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya matatu, kuna basi ambayo imeegeshwa hapa, imengoja kubeba. Kando kuna watu ambao wanatembea kwa mguu, majumba kubwa na maduka. Wengine wamesimama wakijadiliana. Kuna kibao kimewekwa mbele ya basi, cha kuonyesha iendako na nauli yake.

Hiki ni kituo cha kuegesha gari, aina ya basi. Kuna basi ambazo zimeegeshwa hapa, kando kuna mti mkubwa na watu ambao wamesimama wakishika vibao vya kuonyesha kwenye gari inaenda na nauli yake.

Hii ni gari ya uchukuzi ya matatu ambayo imeengeshwa katika kituo cha kuengesha magari ya uchukuzi. Kibao kimeekelewa juu kuonyesha iendako na nauli yake, kando kuna jumba kubwa ambalo limejengwa na mabago makubwa ambayo yameekwa.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya basi. Basi zimesimama hapa zikingoja kubeba. Kando kuna saa na watu ambao wamekalia pikipiki wakingojea wateja. Kuna watu wengine ambao wamesimama. Kuna kibao ambacho kimewekwa chini. Kuna nyumba kubwa na miti.

Hili ni gari la moshi ambalo liko kwenye reli likienda. Kumewekwa ua la sengenge kando ili kuzuilia watu kupita pita ovyoovyo wasije wakajipata na ajali.

Hii ni gari ya uchukuzi aina ya matatu ambayo imeegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Pande zote kuna watu ambao wamesimama wengine wakitembea. Kando kuna bango kubwa iliyoandikwa mahali ambako matatu inaenda na nauli yake imening'inizwa kwenye ua la chuma la jumba kubwa iliyo karibu.

Hizi ni basi ambazo zime egeshwa katika kituo cha magari, kibao kinaonyesha viendako na nauli kiko juu, watu wamesimama mbele wakijadiliana, mti mrefu unaonekana kando na mwingine mbele.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya basi ambalo limeegeshwa hapa. Kuna mataa ya trafiki , kuna saa ya mjini kando kuna jumba kubwa sana.

Hii ni gari ya uchukuzi aina ya matatu, ambayo imeegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Vifaa na kibao juu Yao kuonyesha iendako. Majumba mengi yako Pande moja, watu wanatembea wakienda shughuli zao matatu zingine pia ziko mbele.

Hii ni gari la matatu ambayo imeegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Imepambwa na rangi mingi sana. Mbele yake kuna kibao cha kuonyesha gari iendapo na mtu ambaye amesimama kando akiita wenzake. Nyuma yake kuna jumba kubwa.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya basi. Mabasi yameegeshwa hapa, mbele kuna watu ambao wamesimama, mmoja ameshika kibao cha kuonyesha iendako na nauli. Kando kuna mti mkubwa na watu ambao wamesimama hapo.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya matatu. Kuna basi ambayo imeegeshwa hapa. Mbele yake kuna watu ambao wamesimama. Mmoja ameshika kibao kimeandikwa nambari na mahali ambako basi linaenda na nauli yake. Kuna watu wengine ambao wanatembea. Kando kuna mti mkubwa sana.

Hii ni sehemu ya kuegesha magari aina ya basi, basi hili liko hapa na kibao kinacho onyesha kiendako na nauli. Kuna watu ambao wamesimama na kuna miti mikubwa pia.

Hii ni barabara kubwa. Iko na njia mbili , kushoto na kulia. Magari ni machache. Kuna bango ambazo zimewekwa kando ya barabara na majumba.

Hii ni barabara moja ya jiji kubwa. Ikona magari mengi sana. Iko katikati ya majumba makubwa makubwa. Magari ya uchukuzi yako hapa yakibeba na kushukisha watu.

Hii ni basi iliyoegezwa katika kituo cha kuegeza magari. Kando yake kuna basi. Mbele kuna mtu ambaye ameshika kibao cha kuonyesha iendako na nauli. Kuna watu wengine ambao wamesimama. Kuna mti mkubwa.

Hii ni barabara iliyo katikati mwa jiji. Iko na gari za matatu ambazo zimesimamishwa na gari za watu kibinafsi. Kando kuna askari ambao wamevalia sare za kazi na watu ambao wanatembea wakienda shughuli zao. Kuna majumba kubwa ambayo yamezingira barabara hii.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari ya umma. Kuna basi ambazo zimeegeshwa hapa. Kuna watu ambao wamesimama, wengine wanatembea. Kando kuna majumba kubwa na miti. Wengine wamesimama mlangoni mwa basi wakitaka kuingia.

Hii ni barabara kubwa iliyo na magari mengi ya kibinafsi na yale ya uchukuzi. Mbele kabisa iko daraja ya kusaidia watu kuvuka ng'ambo zingine .Nyumba nyingi sana ziko kando.

Hii ni barabara kubwa imekawa kwa njia mingi, katikati kumepandwa nyasi, ili kugawanyisha njia, mbele kuna daraja ya wanaotembea kwa mguu ya kupita. Magari ni machache mno.

Hii ni gari ambayo imeegeshwa katika kituo cha kupandia magari, nyuma yake kuna mtu ambaye anapita, mbele kuna watu ambao wamesimama kukingoja kuingia, wengine wanatazama kwa dirisha.

Ua la senenge limejengwa likiwa juu san. Gari la moshi limepita kwenye reli chini ya daraja iliyojengwa ya kusaidia watu kuvuka kwenda ng'ambo nyingine wasiruke katikati.

Hizi ni gari za uchukuzi aina ya matatu ambazo zinatembelea kwa barabara kubwa. Kando kuna watu ambao wanatembea, nyumba kubwa na miti ambayo imepandwa kando.

Hii ni barabara kubwa iko na juu na pande ya chini kuna magari mengi ambayo yanapita ya aina mbalimbali makubwa na madogo. Kando kuna miti ambayo imepangwa ya urembo na nyasi pia imepandwa kwa kusudi la kurembesha.

Hii ni gari ya uchukuzi aina ya matatu iliyoegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Imeekelewa kibao ya kuonyesha iendako na nauli. Watu wanaingia ndani, wengine wamesimama nje. Magari yameegeshwa pande zote.

Hili ni gari la uchukuzi aina ya matatu, liko katika kituo cha kuegesha magari. Limepakwa rangi nyingi za kuvutia, dirishani kumening'inizwa bango linaloonyesha iendako na nauli yake.

Hizi ni gari za uchukuzi ambazo ziko barabarani. Kuna gari ndogo pia. Kando kuna watu ambao wanavuka barabara mwingine ameshika mlango wa gari. Kando kuna jumba kubwa ambayo pia iko na mti chini.

Hii ni gari ya uchukuzi aina ya matatu. Imewekwa katika kituo cha kuegesha magari. Imechorwa vitu vingi sana. Kuna magari mengi nyuma yake na hata jumba kubwa. Kando kuna watu ambao wanatembea pande tofauti tofauti.

Hii ni gari ya uchukuzi aina ya matatu ambayo iko katika barabara kubwa. Mlangoni kuna mtu ambaye amesimama. Kando kuna lori kubwa, mbele pia kuna magari.

Hii ni gari ya matatu ambayo imeegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Imewekwa kibao cha kuonyesha iendapo pamoja na nauli. Mbele kuna matatu zingine ambazo zimeegeshwa. Kando kuna watu ambao wamesimama wamevalia sare ambazo zimefanana. Mbele kuna nyumba kubwa ambazo zimejengwa. Nyuma kuna watu ambao wanapita.

Hii ni barabara ambayo ikona njia mingi kulia na kushoto. Pande zote kuna miti ambayo imependwa na hata jumba. Katikati kuna gari ya matatu, pia kuna nyasi ambayo iko katikati mwa njia mbili.

Hii ni barabara kubwa na magari za uchukuzi zinatembelea hapa, matatu na hata basi. Kando kuna miti mikubwa iliyopandwa na watu ambao wamesimama.

Hiki ni kituo cha kuegeza magari. Kando kuna watu ambao wanatembea. Wengine wamevalia sare za shule. Pande nyingine kuna jumba ambazo ziko. Juu ya matatu kuna kibao cha kuonyesha iendako.

Hii ni gari la uchukuzi aina la matatu ambayo imepangwa katika kituo cha kuegesha magari. Mbele yake kuna magari mengi. Juu yake kuna kibao cha kuonyesha iendako. Kando kuna watu ambao wamesimama wameishika. Kuna mti mkubwa. Pande nyingine kuna jumba kubwa na watu ambao wanatembea.

Hii ni gari ya uchukuzi aina ya matatu imeegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Mbele yake kuna mtu ambaye ameketi. Kando kuna kibao cha kuonyesha iendako. Kuna jumba kubwa nyuma yake na hata kando yake. Kuna watu ambao wameketi wakisubiri na wengine wanatembea.

Hii ni gari ya uchukuzi ambayo iko katika barabara kubwa. Inapelekwa kwa mwendo wa kasi. Mbele kuna daraja. Kando kuna miti ambayo imepandwa na kuna kibao cha kuonyeshana aina ya kinywaji.

Hii ni basi ya uchukuzi ambayo iko barabarani imebeba abiria. Mlangoni mna mtu ambaye amesimama. Inavuka kwa barabara ambayo imejengwa juu ya mto. Mbele yake kuna gari ndogo ambayo pia inaenda.

Hii ni barabara kubwa iko imegawanyishwa mara mbili. Kuna magari ya matatu na gari ya kibinafsi. Kuna gari ambazo zinaonekana kuenda kwa kasi. Kando kuna watu ambao wanatembea kwa mguu.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya matatu. Watu ni wengi sana pande zote mbili. Kuna msongamano mkubwa wa magari. Nyuma kuna jumba kubwa. Mbele kuna vibao vya kuonyesha mahala ambako gari inaenda na nauli yake.

Haya ni magari ya uchukuzi ambayo yameegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Ni ya rangi tofautitofauti. Nyuma yake kuna miti mikubwa na jumba. Kando kuna watu ambao wamesimama.

Hii ni barabara kubwa ambayo imegawanishwa kwa njia mingi. Gari zinaenda kwa pande tofauti tofauti. Kuna magari madogo na magari kubwa ya uchukuzi.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya basi. Mbele kuna watu ambao wamesimama na wengine karibu na mlango. Kuna kibao ambacho kimening'inizwa kwa dirisha la basi kikionyeshana iendako. Kando kuna mtu ambaye anatembea na kuna miti na jumba.

Hii ni gari ya uchukuzi iko katika barabara kuu kando yake mtu ambaye amesimama, nyuma kuna lingine ambalo limefuata pande nyengine kuna jumba kubwa na hata miti.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya matatu. Zimesimama katikati ya barabara. Kuna magari mengi nyuma. Askari wamevalia sare za kazi. Kuna watu ambao wanatembea na wengine wamesimama. Nyuma kuna miti na jumba kubwa. Karibu kuna mataa ya kuonyesha vile ya kuvuka barabara.

Hapa ni pahala pa kuegesha magari ya uchukuzi aina ya matatu. Yamewekwa pahala tofauti tofauti. Ingine yameangalia pande tofauti. Nyuma yake kuna watu ambao wanatembea na wengine wameketi. Mbele kuna majumba makubwa ambayo yamejengwa.

Hii ni basi ambayo imeegezwa katika kituo cha kuegeza magari. Mbele yake kuna watu ambao wamesimama na mwengine amekalia pikipiki. Kando kuna watu ambao wanatembea na wengine wamesimama, wengine wanauza vitu vyao wakiwa wamejifunika mwavuli.

Hii ni gari ya matatu ambayo imeegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Juu yake kuna kibao cha kuonyesha iendako. Kando kuna mama ambaye ameshika mwavuli anataka kuingia kwa gari lililoegeshwa.

Hii ni barabara kubwa. Hapa ni katika mapatano za magari madogo na makubwa. Askari wamesimama kando karibu na mataa ya trafiki.

Hii ni barabara kubwa ambayo imegawanywa mara mbili. Katikati kuna milingoti ya stima. barabara iko na magari ya kibinafsi na hata ya uchukuzi. Kando kuna majumba yanaonekana na hata miti. gari za uchukuzi ndizo nyingi.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari ya uchukuzi aina ya basi. Mbele yake kuna watu ambao wamesimama wamevalia sare zinafanana wameshika kibao cha kuonyesha iendapo na nauli yake. Kando kuna mti mkubwa na watu ambao wamesimama.

Hii ni gari ya uchukuzi aina ya basi. Imeegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Kando kuna watu ambao wanasukuma mkokoteni. Pande nyingine kuna jumba kubwa la watu ambao wameketi wakilinda mizigo yao.

Hii ni gari ya uchukuzi aina ya matatu ime egeshwa kando ya barabara, iko na kibao ionyeshacho iendako na nauli. Mbele ime andikwa jina.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya basi, nyuma kuna kibao cha kuonyesha ziendako, pande zote mbili kuna watu ambao wakona sare ambazo zinafanana wanafanya kazi kwa hii basi, kando kuna jumba kubwa, ndani ya kituo kuna watu ambao wanatembeatembea.

Hiki ni kituo cha kuegeza magari aina ya basi haya yanafanana sana. Mbele yake kuna mtu ambaye yuko na pikipiki. Kando kuna jumba kubwa. Pande mwengine kuna kibao cha kunyesha viendako. Kuna watu ambao wamevalia sare zinafanana ambazo wanafanya kazi kwenye hii basi.

Hii ni gari ya uchukuzi aina ya basi. Imeegezwa katika kituo cha kupandia magari. Kwa dirisha kuna kibao cha kuonyesha iendako. Mbele yake kuna basi nyingine ambayo imeegeshwa kando. Kuna mti mkubwa, kuna watu ambao wanatembea na kuna shimo kubwa.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari ya uchukuzi aina ya matatu. Kuna magari mengi ambayo yamepangwa, kila moja iko na kibao cha kuonyesha iendako. Kando yake kuna jumba kubwa, pande nyingine kuna watu ambao wanatembea wengine wakipanda gari na wengine wanatembea kando. Pia kuna watu ambao wanauza bidhaa mbalimbali.

Hii ni basi ya uchukuzi, imeegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Kando kuna mtu ambaye ameshika kibao cha kuonyesha iendako, na nauli. Kuna watu ambao wamesimama, kuna nyumba kubwa, na hata kuna mti.

Hii ni basi iliyoegezwa katika kituo cha kuegeza mabasi. Kando kuna manyumba kubwa na miti. Karibu na mlango kuna mtu ambaye ameshika kibao cha kuonyesha iendapo na mwengine anazungumza na yeye.

Haya ni magari ya uchukuzi yaliyo barabarani aina ya matatu. Kuna askari ambaye anapita katikati yao ,kuna mtu ambaye yuko na pikipiki mbele pia kuna gari ambayo inaenda upande tofauti ya kibinafsi.

Hii ni gari ya uchukuzi imeegezwa katika kituo cha kuegesha magari, Kando yake kuna watu ambao wamesimama wakingoja kuingia, kuna kibao juu ya kuonyesha iendako, pande nyingine kuna jumba kubwa.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari aina ya matatu. Magari mengi yameegeshwa hapa, kando kuna vibanda, mbele kuna jumba kubwa ambalo limejengwa, kuna watu ambao wameketi chini na wengine wako karibu na matatu.

Hiki ni kituo cha kuwekeza gari ya uchukuzi. Kuna magari ya matatu ambayo yamepangwa. Juu kuna kibao cha kuonyesha iendako. Kando kuna jumba kubwa. Magari yanaonekana kusongamana.

Hiki ni kituo cha kuekeza magari ya uchukuzi, aina ya basi na matatu pia. Kando kuna nyumba za kifahari ambazo zimejengwa. Kuna miti mikubwa pia. Magari haya ni mengi.

Hiki ni kituo cha kubebea cha gari za uchukuzi . Mbele kuna magari ambayo tayari yanaonekana kuondoka. Kando kuna watu ambao wamesimama wakisubiri magari. Kuna watu ambao wanafanya kazi kwa haya magari ambao wamevalia sare zimefanana.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari za uchukuzi. Hapa kuna gari aina ya matatu. Mbele yake kuna kibao cha kuonyesha iendako na nauli. Kuna watu ambao wamesimama na mizigo ambayo imewekwa. Kando kuna jumba kubwa, na watu ambao wanatembea.

Hizi ni gari za uchukuzi aina ya uchukuzi aina ya matatu ,ambazo ziko katikati ya barabara. Kando kuna majumba kubwa na miti, watu wamesimama pande zote. Mbele kuna magari madogo ambayo yanaenda pande tofauti. Askari wamevalia sare za kazi, wako hapo pia.

Hiki ni kituo cha kuegeza magari ya uchukuzi aina ya basi. Kando, kuna watu ambao wamevalia sare zinafanana, wameshika vibao za kuonyesha iendako na nauli. Pia kuna mtu ambaye amesimama. Pande mwingine kuna miti mikubwa na jumba.

Hiki ni kituo cha kuegeza magari aina ya matatu. Juu yake una kibao cha kuonyesha iendako. Kando ya gari kuna watu amabo wamesimama. Magari yamepangwa kwa utaratibu mkubwa. Mengine yamewekelewa mizigo juu. Upande mwingine kuna watu ambao wameketi huku wakisubiri.

Hii ni barabara kubwa. Ikona magari ambayo yanaendeshwa kwa kasi. Nyuma kuna gari ya matatu ambayo kuna mtu ambaye amesimama mlangoni. Kando yake kuna watu ambao wanatembea kwa miguu.

Hii ni gari ya uchukuzi ambayo imeegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Kando yake kuna mti mkubwa. Pande nyingine kuna watu ambao wanatembea, wengine wanapanda gari, wengine wamekalia pikipiki.

Hii ni basi ambayo imeegeshwa katika kituo cha kuegeshwa magari ya uchukuzi. Mbele yake kuna watu ambao wanatembea. Kando kuna jumba kubwa kuna pia kibao cha kuonyesha mahali inaenda na nauli yake.

Hiki ni kituo cha kuegeza magari aina ya matatu. Juu yake kuna kibao cha kuonyesha iendako. Nyuma kuna manyumba kubwa. Mlangoni kuna mtu ambaye amesimama .

Hiki ni kituo cha kuegesha matatu pamoja na basi. Nyuma ya matatu kuna mtu ambaye amesimama. Kando yake kuna majumba makubwa sana. Kuna kibao cha kuonyeshana mahala ambako gari linaenda.

Hii ni gari ya uchukuzi aina ya basi, imegeshwa katika kituo cha kuegeza magari. Ndani kuna kibao cha kuonyeshana inakoenda. Kando yake kuna jumba kubwa na hata kuna basi nyingine. Kuna mtu ambaye amesimama kando.

Haya ni magari ya uchukuzi ambayo yameegeshwa katika kituo cha kuwegesha magari ,kuna watu wengi ambao wamesimama ,kuna gari ambayo tayari imebeba ,kuna mtu ambaye ameshika kibao cha kuonyeshana kule ambako gari zinaenda ,kando kuna jumba kubwa na hata miti.

Hiki ni kituo cha gari za uchukuzi. Kando kuna basi ambayo imeegezwa. Kuna watu ambao wako na pikipiki. Mbele kuna kibao cha mwelekeo. Nyuma yake kuna watu ambao wako katika shughuli zao.

Hiki ni kituo cha kuegeza magari ya uchukuzi. Mbele ya basi kuna mtu ambaye yuko na pikipiki. Kando kuna askari ambao wamevalia sare zinazofanana. Kuna watu wengi ambao wamesimama wakingoja kupanda gari. Kando ya barabara kuna majumba pande zote mbili.

Hii ni gari aina ya matatu ambayo imeegeshwa katika kituo cha kuegesha magari. Juu yake kuna kibao kinachoonyesha inakoenda na hata nauli. Katikati mwa barabara kuna watu ambao wanatembea. Kando yake kuna chumba kubwa.

Magari ya uchukuzi ambayo yameegeshwa katika kituo cha kugesha magari kando ya barabara. Kando yake tunaona majumba makubwa na pia miti ambayo imepandwa kando. Kuna watu ambao wanatembea wakienda shughuli zao.

Hapa ni pahala pa kuegesha magari. Kuna basi mbili ambazo zimeegeshwa. Kando yake kuna watu ambao wamesimama. Kuna kibao ambacho kinaonyeshana pahala ambapo gari zinaenda.

Hili ni gari la uchuuzi la kubeba abiria aina ya basi. Kando yake kuna abiria ambao wanaendelea kuingia. Pia kuna kibao fulani cha kuonyesha iendako. Kuna watu ambao wanaitazama kwa umbali.

Hili ni gari la matatu ambalo limeegeshwa kando ya barabara. Kando yake pia kuna watu ambao wanajadiliana jambo fulani. Pia kuna gari ambalo ni ndogo ambalo limewekezwa kando.

Hii ni lori kubwa ya kubeba takataka kutoka kwa manyumba tofauti tofauti. Watu wako juu ambao wanaendelea kuzipanga. Kuna jumba kubwa kando.

Haya ni matanki mawili makubwa sana ya rangi nyeusi ya kuwekwa maji masafi ambayo yanatumika kwa nyumba. Yamewekwa mifereji midogo na mikubwa tofauti tofauti.

Hizi ni pipe , ambazo zinatumika kupeleka maji taka, na maji masafi. Zimekunjwa kulingana na aina la kazi yake, ziko katika mstari mmoja, tayari kwenda kutumika. Nyuma yake kuna mti mkubwa.

Hii tanki kubwa ya maji, imewekwa nje ya nyumba, kazi yake ni ya kuhifadhi maji. Kando kuna mtungi mdogo ambao pia umewekwa, juu kuna mahala maji yanatoka.

Hii ni tangi ya kuhifadhia maji safi ambayo imewekwa nje ya nyumba. Kando yake kuna pipa ambayo imewekwa karatasi ya plastiki ndani ya kuwekea takataka na zimefunikwa.

Haya ni Mabomba ya maji ambayo yamewekwa kwa utaratibu mkubwa. Yamepakwa rangi ya bluu. Kando yake kunaonekana kuna kuta fulani ambayo imewekwa kuzuilia watu.